Darasa lenye kupendeza lililokuwa na watu wazima wanawake kwa wanaume, wakiwa wanaendelea kupata elimu aina ya semina huku wakiwa na chupa za maji na vitabu wakiendelea kuandika dondoo wanazopata kutoka kwa mkufunzi wao.

Kundi la wanafunzi elimu ya watu wazima wanawake kwa wanaume wakiwa wanapata maelekezo kutoka kwa mkufunzi wao kwa vitendo, huku wakionyesha usikivu na uelewa katika somo linalotolewa katika mahali hapo.

Duka la vitabu lililokuwa zuri, mwanamke akiwa katikati ameshika kikapu, akijaribu kuangalia aina ya vitabu vilivyopangwa kwenye safu nzuri zilizopakwa rangi nyeupe.

Vifaa vizuri vya kuchezea watoto, ambavyo hupatikana katika mazingira ya elimu ya awali na malezi ya awali ya watoto wawapo wadogo kabisa, ambapo watoto hufurahia michezo hiyo wawapo shuleni, mara nyingi watoto wadogo hupenda kuchezea vifaa hivyo.

Kifaa cha kutelezea watoto, watoto wengi hupenda kuchezea michezo hiyo katika uwanja wa michezo ambapo watoto hupatikana katika taasisi za malezi za chekechea. Watoto wengi hufurahia michezo na kujifunza wakati wa kucheza.

Elimu ya msingi inayoanza na awali kwa watoto kuwafundisha jinsi ya kuandika pia jinsi namna ya kufanya usafi, kukiwa kuna picha zinaonyesha vitabu vya watoto wakiwa wanajifunza mambo mbalimbali hapo.

Kasha zuri jeupe lenye safu mbili tofautitofauti, kukiwa na mafaili ndani ya wanafunzi wa shule ya msingi, kwa ajili ya kuweka kumbukumbu zao za matokeo na maendeleo yao darasani.

Elimu ya msingi ambayo mtoto huipata akianza shule ya chekechea, akiwa ana malengo ya kusoma la kwanza mpka darasa la saba ambapo kuna jengo aina ya ghorofa lililopakwa rangi nyeupe na kijani na bati yekundu mwanafunzi hupata elimu iliyo bora zaidi.

Elimu ya msingi watoto huipata kutoka awali kuanza darasa la kwanza mpaka darasa la saba. vitabu vinaitwa ayubu mashaka ambacho mtoto husaidia kusoma na kuelewa namna ya usomaji anapoendelea na elimu hiyo ya msingi.

Elimu ya msingi ni hatua ya kwanza ya elimu rasmi ambayo mtoto anapitia baada ya chekechea, kwa kawaida huchukua miaka kadhaa mfano la kwanza mpaka darasa la saba hii hutumika zaidi nchini kwetu Tanzania inamjenga mtoto kupata ujuzi wa kusoma na kuandika, kuhesabu na masomo mengine ya msingi.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa darasani akiwafundisha watoto somo la shule ya hisabati, kwa lugha ya kingereza, ambapo mwalimu huyu ubaoni amechora namba, pia ameanza kwa salamu ya asubuhi.

Elimu ya shule ya msingi ikiwa ni msingi wa mwanafunzi anayetoka chekechea, akianza darasa la kwanza mpaka la saba akiwa anafundishwa siku za wiki ni ngapi; jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi ambavyo ni vitu vya msingi kwa mwanafunzi wa elimu ya msingi kuvifahamu.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari wakiwa katika chumba maalumu cha kufanyia mitihani, wamepangwa vizuri katika mistari iliyonyooka. Wanafunzi hawa wakiwa katika hali ya utulivu wakifanya mitihani yao kwa ajili ya kufunga shule.

Mwalimu akiwa darasani akiwafundisha wanafunzi wa sekondari, elimu juu ya upumuaji ambayo ameandika katika ubao katika lugha ya kiingereza "THE HUMAN DIGESTIVE SYSTEM". Wanafunzi hao wakipata elimu bora zaidi.

Bweni nzuri lenye vitanda vya chuma vikiwa vimebebana juu na chini katikati, zimemeza kwa ajili ya kusomea wanafunzi wa elimu iliyo bora wapo katika mazingira ya shule.

Elimu ya sekondari inatoa elimu kwa wanafunzi hao kuweza kupata elimu zaidi baadae hapo waweze kwenda katika vyuo, wanafunzi wawili wa kike wakiwa katika maktaba ya vitabu wakichagua vitabu waweze kusoma na kuelewa zaidi.

Maabara nzuri ya kisasa inayopendeza kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kupata elimu hiyo, wakisoma masomo ya sayansi na kujifunza vitu mbalimbali vya kisasa kwa kutumia ujuzi wao ili kuweza kujua vitu vingi vya sayansi na teknolojia kwa kupima na kuona.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, akiwa amevaa suruali na koti la drafti. Wanafunzi hao wakisikiliza kwa umakini (wanawake kwa wanaume), wakiwa katika utulivu wa hali ya juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika mabweni ya kulala, huku wakiwa wanaendelea kujifunza kwa kutumia simu zao, kuweza kupata mafunzo zaidi na elimu mpya katika masomo yao wanayojifunza, wawapo chuoni hapo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika chumba maalumu cha kujifunzia kwa vitendo, huku mwalimu akiwa katikati akiangalia wanachokifanya na kuweza kuwa sahihisha, katika majifunzo yao yatakawo wasaidia hapo badae katika utendaji wa kazi.

Wanafunzi wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu kwa makini, mwalimu akitumia mikono yake kuwaelimisha wanafunzi hao, waliotulia darasani na kumsikiliza mwalimu wao, katika darasa zuri lenye kupendeza.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani, wanaume kwa wanawake wakiwa wanamsikiliza mwalimu anayewafundisha. Huku wengine wakiandika na wengine wakisikiliza kwa umakini wa hali ya juu katika mada inayotolewa na mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wakijifunza kwa vitendo wakitumia kompyuta katika makundi tofauti, huku wakiandika ujuzi hao pata kupitia kompyuta katika elimu yao inayokuwa bora zaidi kwa manufaa yao ya baadaye.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika meza ya kijani, pia chini ya mti wakiwa wanafurahi katika majadiliano yao ya masomo, wakiwa wanatumia kifaa cha kompyuta kutafuta ujuzi zaidi.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu wao, huku wengine wakiwa wanatumia kompyuta. Mwalimu akiwa anatumia runinga katika kutoa tafsiri ya notes anazowafundisha wanafunzi hao akiwa anatumia na spika ili wote waweze kumsikiliza.

Wanafunzi watu wazima waki pata mafunzo, mwanamke akiwa katikati akipewa maelekezo mbele ya wanafunzi, mbele yake kuna kompyuta na sikrini kubwa ikitoa mazingira ya kisasa ya kufundishia, wanafunzi hao wakiwa hatika jali ya utulivu.

Wanafunzi wakiwa darasani ambao ni watu wazima wanawake kwa wanaume, wakipata maelekezo kutoka kwa mwalimu aliesimama mbele yao. Hawa wanafunzi wa chuo wakiwa katika hali ya utulivu wakiendelea kumsikiliza mwalimu huku wamevaa barakoa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika ukumbi wa mkutano huku wakiwa wanamsikiliza mkufunzi, ambaye ni mwalimu akiwa katikati akiwapatia maelekezo kuhusu chuoni namna ya chuo kinahitaji ufundishaji wa hali ya juu mwanafunzi asome na aweze kupata ufaulu unaotakiwa chuoni hapo.

Wanafunzi wa chuo kikuu (wanaume kwa wanawake) watu wazima wakiwa darasani wamekaa kwa utulivu, huku wakiwa na madaftari na kalamu wakiandika na kumsikiliza mwalimu wao aliyevaa shati jeupe na jinzi ya bluu; akiwa mbele ya darasa akitoa mafunzo kwa wanafunzi hao.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa, wamekaa kwa umakini huku wamevaa barakoa, mwalimu akiwa mbele akiwafundisha huku akiweka mkono mmoja mfukoni, mkono mmoja akionesha vidole vyake kwa kutoa maelekezo zaidi na mbele ameweka kompyuta inayotoa maelekezo ya mada anayoifundisha.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa katika ya maktaba ya kisasa, kubwa, nzuri inayopendeza, wakiwa wanajisomea kwa ajili ya maandalizi ya mitihani yao, wanayotarajia kuifanya hapo baadaye na kuweza kupata ripoti nzuri juu ya maendeleo yao ya masomo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa darasani, wakiwa wamekaa kwa utulivu wanawake kwa wanaume, mwalimu akiwa mbele anatumia runinga kuonyesha mafundisho anayoyafundisha, ili wanafunzi hao wapate kumwelewa, huku akitumia njia ya mikono kwa maelezo zaidi.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanaonyesha furaha zao wakiwa wamevaa majoho, huku wakirusha kofia juu wakifurahia baada ya kuhitimu kwa miaka waliyosoma hapo chuoni sasa wapo tayari kwenda kufanya kazi katika taifa.

Wanafunzi wa veta wako darasani, wakijifunza kwakwa vitendo. Kila mmoja akiwa na vifaa vyake, huku amefungua simu na kuangalia tatizo ni nini ili aweze kutatua tatizo hilo kwa kutumia vifaa vya kielektroniki akiwa ndani ya chumba maalumu.

Wanafunzi wakiwa darasani wengi ni wanaume kwa wanawake wakiwa wanasoma kwa vitendo, huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyekuwa mbele wakisikiliza kwa ustadi wa hali ya juu kwa kupata elimu bora yenye vitendo kwa ujuzi zaidi.

Wanafunzi wa chuo wakijifunza kutengeneza vifaa vya elektroniki wakiwa wameshika simu mikononi katika darasa, kila mwanafunzi ana dhana zake za elektroniki zilizotenganishwa mbele yao akifanya kazi kwa umakini.

Wanafunzi wa veta wakiwa katika chumba maalumu wakijifunza kwa vitendo wakiwa wameshika mikononi vifaa vya kufungulia kompyuta, mota za umeme kupima na kuangalia nini tatizo na kuweza kutatua kuweka sawa katika mazingira ya kujifunza kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevaa barakoa na makoti ya bluu, wakiwa katika matengenezo ya gari ambalo ni aina ya nyeupe ya gari likiwa limefunguliwa milango, wakiwa tayari katika kulitengeneza kulirudisha katika hali yake ya kawaida.

Wanafunzi wa "VETA", wakiwa katika darasa maalumu la kompyuta, wakiwa wanafanya mitihani na mwalimu wao akiwa nyuma amewasimamia, huku wakifanya mtihani kwa vitendo, na kuandika kile wanachokipatia majibu.

Wanafunzi wa chuo cha "VETA" wakiwa katika mafunzo ya vitendo wakiwa wanatengeneza kompyuta, huku wakiandika katika makaratasi zile kazi wanazozifanya, wanafunzi hao wakijifunza vizuri zaidi.

Wanafunzi wa veta wakiwa wamevaa makoti ya bluu, wanawake kwa wanaume na mwalimu akiwa anatoka maelekezo katika zoezi la kufunzwa namna gani wanaweza kufanya katika utendaji huo hapo kukiwa na kifaa ambacho nicha chuma wakionyeshwa maelekezo.

Wanafunzi wakiwa katika kundi wamevaa maovaroli ya rangi tofauti, huku wakiwa wameshika vifaa mikononi, wakijifunza kwa vitendo. Wanafunzi hawa wa VETA ni watu wanaojifunza ili baadae waweze kujipatia ajira wenyewe kwa kujiajiri.

Wanafunzi wakiwa katika jitihada za kutengeneza gari kwa vitendo, huku wamefungua gari kwa nyuma, wakijaribu kuiweka sawa katika hali yake na milango imetolewa, huku wamevalia maovaroli.

Wanafunzi wawili wa "VETA", wakiwa katika chumba maalumu, ambapo juu ya meza wameweka vifaa vya umeme wakijaribu kufanya huduma ya usambazaji wa umeme kwa kutumia sakiti zilizo chini kuonyesha ujuzi wa vitendo.

Msichana akiwa amevaa koti la bluu huku akionyesha tabasamu akiwa ameshika vifaa akifanya mazoezi kwa vitendo, mwanafunzi huyu wa chuo cha veta akiwa na vifaa vyote vya umeme, akijaribu kupima umeme kwa kutumia vifaa maalumu.